Zaphania Life ama ni duka la kliniki ya dawa ya kienyeji. Ni dawa inayoitwa detox, inasaidia sana mwili. Inasaidia kuosha mwili na utapata hii dawa kwa duka la Hearbal clinical ya Zaphania Life ama Zaphania Maisha. Ni dawa mzuri sana na unasoma masharti kabla.